Kundi la wanawake waliovaa fulana nyekundu zilizoandikwa Kenya wamekaa kwenye viti vya magurudumu wakiwa wameunda duara. Wanaonekana kuwa na furaha na umoja wakishikilia mikono kwa mshikamano, huenda wakawa ni timu ya michezo ya watu wenye ulemavu. Mazingira yazungukwa na ua wa kijani wakionekana kuwa nje ya jengo.